Mbele yangu unawezaona kuwa kuna miti ya ndizi ambayo yako kwenye rangi ya kijani kibichi. Vile vile nawezaona kuwa kuna nyasi, kando yake nawezaona kuna bati ambalo limezeeka kwa kutotumika sana.

Hapo kuna mwanaume ambaye anasimama na kushikilia gomba, aidha anajaribu kuliangalia na kulikata, vilevile amevalia rangi ya samawati, suruali nyeusi na shati ya manjano.

Mbele yangu naeza ona watu wawili, mmoja akiwa ni mwanamke mwingine akiwa na mwanaume, mwanaume anashikilia kibuyu na anajaribu kumwagilia maziwa kwenye ndoo ambayo mwanamke ameshikilia pale chini.

Mbele yangu unaeza ona kuna ng'ombe tano, wawili wanaangalia upande wa picha mmoja ameketi, apa chini kuna maji pahali pa kunywia ng'ombe hizo, vilevile juu kuna mabati ambazo zimepamgwa vizuri na kunachuma pale kando.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna ng'ombe ambaye ana vidonda mwilini. Amekaa kama anaenda kukufa lakini mifupa yake yanaonekana. Ni mwenye rangi ya nyeusi na miguu nyeupe.

Kuna migomba ya ndizi. Ndizi hiyo zimetolewa kwenye mti wake. Mengine yako kando mengine yameshikana. Aidha yamelazwa na kuwa yamekauka laikini yamekamia na rangi yake.

Mbele yangu naweza kuona kuwa kuna mahindi, ambazo zimekaushwa hadi zikakauka, nyuma kuna mbao ambazo zimekauka rangi hadi zikawa nyeusi, kuna kibuyu ambacho ziko nyuma ya mahindi yaliyopangwa pale.

Mbele yangu kuna daktari ambaye anapitisha chupa zake za dawa, aidha kuna vitu ambazo zimewekwa kwenye soketi, kwenye ukuta kuna vitu nyeupe, kuna maandishi, kwenye chumba meza ni ya chuma, tiles kwenye paa ya sink .

Mbele yangu kuna mtoto amesimama kwenye mbao, na nyuma yake kuna migomba ya ndizi. Vilevile kwa mbali kuna miti ya ndizi. Aidha, suruali yake ni fupi na sharti yake ni mkono fupi.

Mbele kuna ng'ombe zinazo chana mti na kukula nyasi, aidha zimefungiwa kwenye chuma lenye rangi nyeusi, nyeupe na kuna mawe iliyo pale, kuna mkono wa mtu.

Mbele yangu naweza ona kuna miti ya migomba ya ndizi, kuna zile ndogo zimepandwa chini, mchanga, miti na ndege lilo pale kando. Imepangwa kwa mchanga.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna migomba zaidi ya saba vile vile yako kwenye rangi ya kijani kibichi aidha kuna mti ambao wa mgomba umesimama kando ya miti haya yako pale kando.

Mbele yangu naweza ona kuwa kuna mchanga chini, kuna mama ameketi anatumia kisu anakata ndizi. Nyuma kuna miti ya matunda hiyo.

Hapa kuna ng'ombe, kuna mtu aliyeinama pale chini anashikilia ndoo ya kuweka maziwa. Kuna mbao ninaweza kuona na amevalia kofia nyekundu.

Mbele yangu kuna mgomba wa ndizi, mgomba huu unakuliwa na wale ambao wanaishi Kisii sana sana. Hauna ule haujaiva ilhali ukiiva utaitwa matoke. Either kuna miti ambayo yako kwa umbali yanaonekana vilevile kuna mchanga pale chini.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna mtu amevalia vazi nyeupe amefunga kichwa na amefunga mdomoni. Huyu amevalia dera, sasa ni lazima awe jinsia ya kike, anamwaga kutoka ndoo hadi beseni kinachoonekana ni maziwa.

Mbele yangu naweza kuona kuwa kuna migomba ya ndizi ambao zimeiva zenye rangi ya manjano vilevile kuna mgomba ambao uko kwenye rangi ya kijani kibichi haijaiva bado.

Mbele yangu kuna mbegu zenye mtu ameweka mandizi kwenye meza ,mama anashikilia ndizi mkononi, aidha kuna mbao lililosimama amewekelea juu ya meza nyeupe,

Unaeza ona kuwa kuna mmea wa mahindi, mmea huu umekulwa na mchwa ni kama umekufa. Vile vile kuna sakafu ambao ni mchanga wa nyekundu.

Mbele yangu kuna watu watano, watatu wamevalia shati nyeupe, wote watano, waliosimama wanaongeleshwa wana kofia nyeupe, wawili shati nyekundu.

Hapa naeza kuona jamaa ambaye amevalia shati nyeupe na kofia nyeupe anamwaga maziwa kutoka kibuyu hadi kwenye sufuria, kuna mmoja ambaye amevalia vazi nyekundu anashikilia chuma na kumwangalia.

Tunaweza kuona kuna mti wa ndizi ambao unajaribu kumea na ambao yamepangwa kwenye safu nzuri nzuri vile vile kuna mchanga, kuna paipu ambayo linapita pale chini.

Kuna ng'ombe mbili ambazo ni ndama zinajaribu kutoka kwenye malisho yake. Aidha ziko kwenye mchanga ambao ni rangi ya manjano, kwa umbali unaweza kuona kuwa kuna michi.

Mbele yangu naeza ona kuna ndizi ambalo kuna mkono inaishikilia, ndizi hiyo kwenye mgomba wake kuna ndizi yenye rangi ya kijani kibichi na mengine kwenye rangi ya manjano nyuma kuna mbao ninaweza kuona.

Kuna migomba ya ndizi iliyo kijani kibichi, aidha kuna ile inayolala, kuna ile inayosimama, aidha kuna vitu vilivyosimamishwa vyenye rangi ya kijani kibichi.

Mbele yangu kuna watu ambao wanatembea juu ya mahindi kuna wale ambao wako pale wameketi wanazikagua. Yamewekwa juu ya mikeka nyeupe either kuna mchanga pale chini kuna ukuta ulio pale.

Mbele yangu kuna jamaa ako juu ya pikipiki. Anabeba vibuyu vya chuma vya maziwa. Aidha vilevile kuna lori linalo huku mbele. Kuna gari linaloendelea kuelekea aidha kuna miti, kuna chuma za stima.

Naeza ona kuwa kuna nyasi ambazo zimepangwa. Kuna zile ambazo ziko kwenye rangi ya manjano ilhali kuna zile ambazo ziko kwenye rangi ya kijani kibichi. Vilevile tunaweza kuona kuwa kuna boxi ambalo liko pale kando, kuna kifagio pale.

Mbele yangu kuna miti za mgomba, iliyo pale kuna miti zingine, vilevile kuna nyasi linaloweza kuonekana kwa mbali, mawingu yaliyo pale na sehemu ya samawati lililo kwenye mawingu.

Mbele yangu kuna migomba ya ndizi ya kijani kibichi, vile vile kuna watu wengi pale nyuma ya migomba. Hawa watu wanakaa nikama wanuza pale sokoni.

Mbele yangu kuna sahani ambazo zinawekwa chakula, sahani zenye rangi ya samawati na rangi ya kijani kibichi, vilevile kuna sufuria, kuna mikono ya watu ambayo yanaonekana vizuri, kati hayo mbili ni ya wanawake.

Vile naona hapa kuna mgomba wa miti chini, kuna mchanga, kuna nyasi kwa umbali, kuna uchafu ambao uko pale na kuna magamba ya pipe pale.

Kuna wamama wawili, mmoja amebeba mtoto mwingine ameshikilia panga anajaribu kuukata gomba la ndizi aidha kuna ukuta wenye rangi ya kijani kibichi lenye maandishi the kcs malt kenya trust .

Mbele yangu naeza ona sufuria ambayo imewekwa unga na imewekwa mafuta. Vilevile kuna mambo ambayo yanendelea kufanyika mlemle ndani katika upishi wa huo chakula.

Mbele yangu kuna ng'ombe, kuna mtu ameinama anakamua nyonyo za ng'ombe aidha kuna miti yenye kijani kibichi, kuna mawe hapo juu ya mchanga zilizo pale na mkebe wa samawati ndoo.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna ng'ombe nne, ng'ombe hizo moja imefungwa rangi ya kijani kibichi, kuna chuma, mchanga, maji chafu na mabaki ya samawati.

Mbele yangu kuna mtu ambaye anashikilia karatasi na anajaribu kuweka kitu kwenye mkebe hiyo. Ndoo hilo ni kama lina maziwa, amefunga mdomo na kitambaa nyeupe wote wawili. Kuna watu watatu ambao wako kwa umbali hawajavaa rangi moja na hao.

Mbele yangu naeza ona kuwa hii ni shamba ya ng'ombe kwa sababu zimewekwa na kufungiwa, aidha kuna watu ambao wanatembea, imewekwa mawe, vifuli, chuma, kufungiwa shingoni mwao.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna miti mbili, moja umemalizwa kwa sababu haujapata maji ilhali mwingine umepata maji na uko kwenye rangi ya kijani kibichi, kando kuna mlima wenye umejaa nyasi.